Mashine pamoja na mitambo mbalimbali inayotumika kufua umeme, ikiwa inaendelea na kazi yake huku moshi ukiendelea kutoka, ili kuhakikisha nishati hii muhimu haikosekani kwa jamii, kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zilizosimamishwa pembezoni mwa jengo refu la ghorofa, juu ukiwa na vifaa tofauti tofauti kama vile transifoma ambayo hutumika kupima kiasi cha nishati inayotoka kwenda kwa watumiaji.

Mashine na mitambo tofautitofauti, imewekwa eneo moja ambalo linatumika kwa ajili ya ufuaji wa umeme, ili kuhakikisha nishati hii muhimu haipungui wala kukosekana kwenye maeneo muhimu hasa ya viwandani.

Nguzo ya umeme ambayo imesimama imara, huku juu yake zimejaa nyaya nyingi tofauti nyingine, zikielekea maeneo ya viwandani ili kuhakikisha uzalishaji hasa wa bidhaa za vyakula uweze kuendelea

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa karibu na jengo la ghorofa, huku kukiwa na vifaa tofautitofauti juu yake, ikiwa ni pamoja na transifoma inayotumika kuchuja na kupima kiasi cha nishati kabla hakijatoka na kwenda kwa jamii.

Nguzo mbili za umeme ambazo zimesimamishwa katikati ya makazi ya watu, zikihatarisha usalama wa wakazi hawa pale ambapo utavuna upepo mkali na kuziangusha.

Wafanyakazi hasa wanaohusika na alama za barabarani, wakiwa kazini ili kuendelea kurekebisha taa iliyopata hitilafu, ili kuhakikisha usalama unaendelea kuwepo

Moja ya eneo lililotengwa barabarani kwa ajili ya watembea kwa miguu kuvuka na kwenda upande wa pili, tayari wanaendelea kupita na kwenda kwenye shughuli zao za kila siku.

Moja ya alama za barabarani, ikiashiria sasa ni salama kwa wale wote wanaotembea kwa miguu, kuweza kuvuka na kwenda upande wa pili ili kuendelea na shughuli zao za kila siku za kulijenga taifa.

Watu mbalimbali wanaume kwa wanawake wakivuka barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami na kuelekea upande wa pili, huku wakiendelea na shughuli zao za kila siku wakati magari nayo yanafanya safari zake

Mwanaume anayefanya biashara kwa kutumia chombo cha usafiri aina ya bodaboda, tayari amepata abiria akiendelea na safari yake ili kuweza kumfikisha mahali alipokubaliana nae kwa usalama zaidi.

Mwanaume mjasiriamali anayefanya shughuli za usafirishaji kwa kutumia bodaboda, yupo barabarani akiendelea na shughuli zake ili kufikisha kifurushi ambacho amekubaliana na mteja wake kupeleka mahali sahihi.

Katikati ya mji na kwenye barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami gari za abilia aina ya daladala zikiendelea na shughuli zake, huku nao watembea kwa miguu wakipita kwenda kwenye shughuli zao za kila siku.

Mwanaume anaye fanya biashara kwa kutumia chombo cha usafiri aina ya bodaboda amesimama imara huku amekiegesha kando ya barabara akisubilia mteja ambaye amekwisha wasiliana nae.

Muonekano wa usiku wa eneo la mjini, ukipambwa kwa taa nyingi zenye rangi na muonekano tofautitofauti, huku nazo barabara zilizojengwa kwa kiwango cha lami, zikiendelea na shughuli zake za kila siku, ambapo magari yanaenda sehemu mbalimbali.

Barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami ambayo hutumika kwa ajili ya usafirishaji wa nchi kavu, imesafishwa vizuri tayari kwa ajili ya kila mtumiaji hasa wale watembea kwa miguu.

Mwanaume anayefanya kazi ya usafirishaji kwa kutumia bodaboda, amefika eneo la tukio huku akiendelea kuupakia mzigo, ambao anatakiwa kuusafirisha na kupeleka sehemu ambayo amekubaliana na mteja wake.

Wanaume wanaofanya kazi ya kujenga barabara, ambayo inatumika na mabasi makubwa ya mwendokasi, wameketi katika chuma wakijipumzisha, huku mbele yao ikiwa imeegeshwa gari kubwa, ambayo hutumika kubeba malighafi mbalimbali wanazozitumia.

Katika kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa salama na wanajamii kujikinga na magonjwa mbalimbali hasa yanayombukiza, sasa hivi vinatumika vifaa tofautitofauti vya plastiki pamoja na mifuko, kuweza kuhifadhia takataka na kuzitoa nje ili gari inavyopita iweze kuzibeba na kupeleka jalalani.

Mwanaume anayetunza mazingira anaye zitoa takataka nyumbani, kuzileta kuziweka kwenye vyombo maalumu kinachotumika kuhifadhia zile zilizongumu ambavyo vimewekwa kando ya barabara ili badae gari inapopita iweze kuzipakia.

Mifuko laini ya plastiki ambayo hasa inatumika hospitalini kuhifadhia taka ngumu kama vile karatasi, tayari imejaa na kutolewa nje ili gari inaopita kuzikusanya izibebe na kupeleka eneo rasmi lililotengwa la jalalani.

Kando ya nyumba ya makazi ya watu, pembezoni mwa ukuta zimetupwa taka ngumu tofautitofauti, ambazo watu huziweka nyakati za usiku wakiwa hawaonekani.

Wafanyakazi wanaotunza mazingira ya mji, tayari wamefika jalalani na magari yaliyojaa, wakiendelea kuzishusha takataka, ili baadaye waweze kurujea mitaani, na kuzoa nyingine zilizobaki.

Eneo rasmi lililotengwa kwa ajili ya kutupa takataka, zinazokusanywa toka mitaa mbalimbali kwa gari, tayari limejaa na kusambaa maeneo yote, huku wajasiriamali wadogowadogo wakiendelea na shughuli yao ya kukusanya chupa za plastiki.

Chombo kinachotumika kuhifadhia takataka tayari kimejaa na kutolewa nje ili kuyaacha mazingira yakiwa safi na salama, na kuendelea kujikinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukizwa.

Wananchi wengi wakiwa wamekusanyika katikati ya barabara inayoelekea maeneo tofautitofauti, ambapo imeegeshwa gari iliyokuja kubeba takataka wakiwa wamezileta kwenye vifurushi tofautitofauti ili baadae zipelekwe jalalani.

Katikati ya moja ya mitaa ime egeshwa gari ambayo hutumika kubeba takataka na kupeleka jalalani huku ikiwa imejaa kupita kiasi na wafanyakazi wakiendelea kuzijaza.

Ndani ya eneo lililotengwa maalumu kwa ajili ya kumwaga takataka. Mwanaume amebeba furushi kubwa kichwani mwake, likiwa limejaa plastiki mbalimbali alizozikusanya ili kwenda kuziuza kwa watu wa viwandani.

Gari inayotumika kwa ajili ya kukusanya takataka toka mitaani na baadaye kuzipeleka eneo rasmi lililotengwa ambalo ni jalalani. Ikiwa imeoshwa vizuri na kuegeshwa pembezoni mwa barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, ili ikauke na baadaye kuendelea na shughuli zake za kila wakati.

Wananchi wametupa takataka eneo ambalo sio rasmi na sasa gari imefika ili kuzibeba na kuelekea kuzipeleka eneo ambalo limeshatengwa tayari.

Nje ya makazi ya watu kwenye eneo lililopandwa ukoka mzuri zimewekwa baadhi ya vifaa vinavyotumika kuhifadhia taka ngumu ili gari inapokuja kupita iweze kuzichukua na kuzipeleka eneo ambalo zinahifadhiwa ziweze kuoza na baadaye ipatikane mbolea kwa ajili ya kukuza mimea tofautitofauti.

Takataka zimetupwa eneo ambalo halijatengwa na sio rasmi, zikiendelea kusambaza na baadaye kuhatarisha afya za wote wanaoishi eneo hili, ikiwa ni pamoja na magonjwa yanayoambukiza.

Vyuma chakavu vimekusanywa eneo moja, baada ya mjasiriamali mdogo kupita mitaani na kuvikusanya, ili baadaye awauzie wale wanaovipeleka kiwandani, na kwenda kuchakatwa kwa upya.

Takataka nyingi za plastiki zimejazwa kwenye mifuko mikubwa, baada ya wajasiariamali wadogo kuzunguka mitaani huku na kule, kuweza kuzikusanya na baadae kuwauzia wale wanaozipeleka viwandani kuchakatwa, ili zipatikane zingine mpya kama vile, chupa za maji.

Vyombo tofauti tofauti vinavyotumika kuhifadhia taka ngumu majumbani, ofisini na hata kwenye hoteli, tayari vimejaa na kutolewa nje ili gari linapopita iweze kuzibeba na kupeleka eneo rasmi lililotengwa.

Ndani ya eneo la kumwaga takataka, wanaume kwa wanawake wakiendelea kupambana kuzifukua ili hatimaye waweze kupata vile vyombo vya plastiki kama vile chupa za maji, na kwenda kuziuza kwa watu wanaozipeleka viwandani.

Wanaume waliojitolea kusafisha mitaa mbalimbali ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na rafiki kwa wakazi, wanaendelea huku wakitumia vifaa tofauti tofauti, kama vile mafagio na mifuko ambayo wanazoa na kuzihifadhi takataka.

Mifuko inayotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu, imejaa na wakazi wameitoa nje wakiiegesha kando na tanki kubwa linalohifadhia maji safi na salama, hasa wakati yakiwa yamekatika inakuwa rahisi kwa watumiaji kuyapata.

Mfereji unaotiririsha maji taka, yakiashiria ndani yake vipo vijidudu tofautitofauti vinavyosababisha magonjwa kama vile kipindupindu. Huku juu yakiwa yamepita mabomba, yanayosafirisha maji yaliyo safi na salama.

Gari kubwa ambalo hutumika kusafirishia maji yaliyo safi na salama, limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi, huku dereva na mwenzake wameshuka kupumzika kabla ya kuanza safari kwa mara nyingine.

Matenki mengi yaliyowekwa eneo la juu ambayo utumika kwajili ya kuhifadhia maji yaliyo safi na salama hususani zile nyakati ambayo hukatika mara kwa mara ili wakazi waweze kuyatumia bila kuwa na matatizo yoyote.